Shamba hili linatumia mbinu ya mfumo wa matone kunyunyuzia maji. Mfumo huu husaidia kupunguza upotevu wa maji. Pia, hukakisha kila mmea unapata maji ya kutosha. Hutumika katika wakati wa kiangazi. Kuokoa maji na kuongeza mavuno ya mazao huwa wakati pia.